Hapa ni katika duka la mavazi. Duka hili lina nguo za aina tofauti ambazo zimepangwa katika sehemu tofauti. Nguo hizi ni kama vile shati, koti , jaketi pamoja na nguo zinginezo, hata viatu.

Hapa ni katika duka la mavazi, duka hili lina nguo tofauti tofauti. Baadhi ya nguo hizi zimewekwa katika sehemu ambazo zina vitu vinavyovishikilia. Pia kuna bango ambalo linaloonyesha bei la nguo hizo.

Hapa ni katika duka linalohusika na kuuza mavazi. Duka hili lina bidhaa tofauti hasaa shati pamoja na nguo zingine tofauti. Kuna mtu amabye ameshikilia shati ambalo limeegezwa kwenye chuma maalum.

Hapa ni katika chumba cha kuuza mavazi. Duka hili la mavazi lina aina tofauti za nguo. kuna zile ambazo zimepangwa kwenye shelvu na zingine ambazo pia ziko katika sehemu tofauti ambazo zimetandikwa.

Hapa ni katika duka la mavazi. Katika duka hili kuna nguo tofauti ambazo zimepangwa kwenye sehemu tofauti. Nguo hizi ni kama vile koti, kuna shati, kuna fulana pamoja na mavazi mengine. Pia kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya nguo hizi.

Hapa ni katika duka la mavazi. Duka hili lina nguo tofauti ambazo zimepangwa katika sehemu tofauti. Baadhi ya nguo hizi ni shati za wanaume, aidha kuna viatu ambavyo pia vimepangwa juu ya nguzo hizi.

Hii ni duka ya nguo. Duka hii ina mavazi tofauti ambayo imepangwa katika sehemu tofauti. Nguo hizi ni kama vile suruali, shati pamoja na nyinginezo. Pia nguo hizi huwa zina bei ambazo zimeandikwa.

Hapa ni katika duka la mavazi. Duka hili lina sehemu tofauti, ambazo zina nguo za aina tofauti. Baadhi ya nguo ambazo ziko hapa ni suruali, shati, viatu, pamoja na shati. Pia kuna bango, ambalo linaonyesha bei ya nguo hizi.

Hili ni duka la nguo. Duka hili lina mavazi tofauti kama vile koti, shati na zinginezo ambazo zimepangwa katika sehemu tofauti tofauti. Duka hili pia lina aina ya jezi pamoja na msimbo wa mtu ambaye ameketi kwenye kiti.

Hapa ni kwenye duka la nguo au mavazi. Duka hili lina vitu mbalimbali kama vile begi, kofia, shuka, miwani, viatu pamoja na bangili. Duka hili mara nyingi huwa ni lile la watu kuchagua kile wanachokifaa au kinachowafaa na kukilipia bei yake.

Hili ni duka la mavazi. Duka hili lina upande mmoja ambao una nguo zilizopangwa katika foleni. Nguo hizi ni kama vile shati na zinginezo. Upande moja wa duka huu, una picha wa vijana wawili ambao wamevalia nguo ambayo ni shati ya samawati na moja nyeupe.

Hili ni duka la mavazi duka hili ni la think twice na mara nyingi bei ya mavazi katika duka hili hupungua kila siku nguo hizi huwa ni zile ambazo ni za kuvaliwa mara ya pili au kuchukuliwa kwa mara ya pili.

Hili ni duka la mavazi au nguo. Duka hili lina bidhaa tofauti, ambavyo vimepangwa juu, kando, na katikati ya kabati. Bidhaa hizi ni kama vile, koti, tai, pamoja na begi. Kuna meza ambalo lina kipakatalisha, ambalo hutumika katika hesabu.

Hili ni duka la mavazi. Duka hili, lina bidhaa tofauti kama vile viatu, begi na nguo ambazo ni za aina ainati. Nguo hizi ni kama vile shati, pamoja na pyjama .

Hili ni duka la mavazi. Duka hili lina nguo tofauti, kama vile koti, ambazo zimepangwa katika sehemu mbalimbali. Duka hili mara nyingi huwa ni la watu kuchagua nguo zao, na kununua kulingana na mapenzi yao.

Kuna gari ambalo limefunguliwa gari hili halina watu katika upande wa ndani gari hili lina nafasi upande wa juu wa kuhakikisha hewa inaingia wakati kuna joto, pia gari hili lina kitu ambacho watu wanaeza kuweka miguu yao kuhakikisha kwamba inazuia uchafu wa gari hili.

Kuna magari ambayo yameegezwa katika sehemu moja. Magari haya yana rangi tofauti na pia ni ya aina tofauti. Magari haya ni ya rangi kama vile nyeusi, samawati na rangi nyeupe.

Kuna mwanaume ambaye anashikilia sehemu ya nyuma ya gari. Mara nyingi hapa ni katika jumba ambcho magari haya huuzwa. Gari hizi huwa ni za aina tofauti na mara nyingi huweza kuwa ni za usafiri wa kibinafsi.

Kuna gari ambayo imeegezwa kando ya barabara. Gari hii ni ya rangi ya nyeupe. Gari hii mara nyingi hutumika katika usafiri wa kibinafsi. Gari hili pia mara nyingi huwa linauzwa kwa watu binafsi.

Kuna gari ambalo limepakiwa. Sehemu hii ni mojawapo ya sehemu ambazo huwa zinauza magari. Gari hili ni la rangi ya nyeusi na huwa mara nyingi inatumika katika usafiri wa kibinafsi. Mara nyingi gari za kuuzwa huwa zina bei ya juu.

Kuna magari mengi ambayo yako juu ya gari moja. Gari ambalo limebeba magari mengine mirefu na kubwa zaidi. Mara nyingi gari hilo hutumika ili kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hili ni gari ambalo mara nyingi linatumika katika usafiri wa kibinafsi. Gari hili ni la rangi ya nyeusi na mara nyingi hutumika hata na kampuni. Hapa ni katika sehemu ambapo gari kama hizi huuzwa.

Kuna magari tofauti ambayo yameegezwa katika chumba maalum. Chumba hiki mara nyingi huwa ni duka la kuuza magari. Magari haya mara nyingi hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile usafiri wa kibinafsi.

Hili ni gari ambalo limesimama katika sehemu moja. Gari hili mara nyingi huwa linatumika kusafirisha watu, katika ziara au katika safari za kampuni, pamoja na usafiri wa kibinafsi kama vile familia. Gari hili lina uwezo wa kubeba watu kumi na wanne mpaka watu kumi na sita.

Kuna magari ambayo yameegezwa kwenye gari maalum ambalo linalotumika kusafirisha magari hayo. Gari ambalo linatumika kusafirisha magari mengine, mara nyingi huwa ni refu na wenye uzito mkubwa. Gari hizi mara nyingi husafirisha magari kuelekea kwenye maduka ambako magari hayo huuzwa au hata pale ambao wanaomiliki gari hio wako.

Magari tofauti yameegezwa katika sehemu moja. Magari haya ni ya aina na rangi kama vile nyeusi, nyeupe, samawati na nyinginezo. Mara nyingi, sehemu hii huwa katika duka la magari au pia kando ya majumba yenye ofisi nyingi za watu ambao wanatumia magari kusafiri.

Hili ni gari ambalo limeekezwa katika sehemu moja. Mara nyingi huwa ni katika kando ya barabara. Gari hili halina yeyote ndani, hata dereva pamoja na abiria. Mara nyingi, gari hizi huwa ni za kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hili ni gari ambalo limepakiwa kwenye sehemu maalum. Sehemu hii inaweza kuwa kando ya afisi au viwanda au chu, ba mbalimbali au panaweza kuwa pia katika sehemu ambazo gari huuzwa. Gari hili ni la rangi ya nyeusi.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari, sehemu hii huwa na vifaa tofauti tofauti kama vile nyaya ambazo husaidia utendakazi wa gari katika shughuli zake za kila siku.

Hapa ni kiwandani. Kiwanda hiki kinahuaika na kuunda magari. Kuna magari ambayo bado hayajakamilika kuuzwa. Magari haya ni aina ya basi na mara nyingi yameandikwa kwa lugha ya kichina.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, sehemu hii ina vitu mbali mbali ambavyo hutumika hasaa na dereva kuna viti viwili vya mbele, kuna pia vyoo ambavyo hutumika kuangalia magari mengine yanayo pita kwenye barabara ili kuzuia ajali.

Hili ni gari ambalo limepakiwa katika sehemu fulani aidha kwenye jumba au katika mahali pa kuuzia magari. Kando ya gari hili kuna vizuizi ambavyo vimewekwa kuhakikisha kwamba wezi hawawezi kuingia hapa. Gari hili ni la rangi ya nyeupe.

Hili ni gari ambalo limeegezwa. Gari hili mara nyingi huwa na uwezo wa kubeba watu kumi na wanne mpaka kumi na sita. Gari hili mara nyingi hutumika katika safari ambazo huwa ni za kampuni au za watu binafsi pamoja na hata watalii.

Gari limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili huwa na uwezo wa kubeba au kusafirisha watu kumi na wanne mpaka kumi na sita. Mara nyingi gari hizi huwa ni za kutumika na kampuni au kuwa ni za watu kibinafsi.

Gari limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili mara nyingi huwa na uwezo kwa kuwabeba abiria kumi na nne hadi abiria kumi na sita. Mara nyingi hutumika na watalii wawili ambao huenda ziara mbalimbali. Sehemu hii inaonyesha mazingira na jinsi imeadhirika kutokana na vitu mbalimbali.

Ufunguo unapokeza kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine. Anayepeana ufunguo amesimama nje, na anayepokea ufunguo ameketi ndani ya gari. Mara nyingi hili hutokea pale katika duka la kuuza magari, ambapo mtu hukuja kuangalia gari linalomfaa.

Hili ni gari ambalo limeegezwa katika sehemu maalum. Gari hili mara nyingi huwa na uwezo wa kubeba watu kumi na wanne mpaka kumi na sita. Mara nyingi gari hili huwa ni la kusafiri kibinafsi au kutumika pia katika makampuni kuendeleza shughuli zao. Gari hili ni la rangi ya nyeupe.

Hapa ni sokoni, kuna vibanda tofauti ambavyo vinauza bidhaa tofauti, baadhi ya bidhaa hizi ni mazao ya sokoni kama vile matunda, maembe, viazi na nyanya. Baadhi ya bidhaa hizi huwa zinasafirishwa kutoka shambani na kisha kuletwa sokoni ambapo watu hununua.

Hapa ni katika jiji. Jiji hili lina sehemu maalum ambayo imetengwa kwa shughuli za uuzaji na ununuzi. Baadhi ya vitu amabzo zinauzwa na kununuliwa hapo huwa ni bidhaa za kutumiwa nyumbani pamoja na zile ambazo ni mazao za kutoka shambani.

Hizi ni bidhaa za ngozi. Bidhaa hizi mara nyingi huwa zinatumika kubebea vitu tofauti pamoja na kusafirisha vitu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mara nyingi bidhaa hizi huwa zinajulikana sana na wamaasai ambao huwa wanatengeneza bidhaa nyingi kutumia ngozi kama vile ngozi ya ng'ombe.

Kuna nyanya, vitunguu pamoja na viazi ambavyo vimewekwa kwenye sehemu maalumu. Hapa panaweza kuwa ni sokoni. Mara nyingi viazi hivi pamoja na vituguu na hata nyanya husafirishwa kutoka shambani na kuletwa sokoni ili kuuzwa.

Hapa ni katika duka la kuuza nyama. Duka hili lina friji ambapo nyama imewekwa ndani. Pia kuna miguu ya ng'ombe ambayo imewekwa kwenye sehemu ya juu ya friji hili. Mara nyingi nyama hii huwa ni nyama ya ng'ombe.

Hii ni sehemu ambayo inauza michongo ya aina tofauti. Michongo hii huwa inaundwa kupitia mbao au mawe maalum. michongo hii ni kama vile ya wanyama pori kama vile twiga pamoja na mengine.

Hapa ni sokoni. Katika soko hili kuna wauzaji na wanunuzi. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni za aina tofauti, moja wapo ni maembe pamoja na viazi, ndizi na mengineyo. Mara nyingi, bidhaa hizi hutokana na mazao ya shambani.

Hapa ni katika soko, sehemu hii ina bidhaa tofauti ambazo zinauzwa. Bidhaa hizi ni kama vile ndizi, mananasi, machungwa pamoja na vingine ambavyo pia vimewekwa kwenye sehemu tofautitofauti.

Hapa ni sokoni. Katika soko hili kuna vijisehemu mbalimbali amabazo zinauza bidhaa maalum. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa ni kama vile viazi, nyanya, pamoja na vitu vingine. Kuna wauzaji pamoja na wanunuzi.

Hapa ni sokoni. Sehemu hii ina bidhaa kama vile shanga na bangili ambazo zimetadikwa chini. Kuna moja ambayo ina rangi ya bendera ya taifa ya Kenya, baadhi ya vitu hivi huundwa kwa kutumia mikono.

Hapa ni sokoni, kuna vibanda ambavyo vimewekewa bidhaa tofauti ambavyo vinauzwa. Bidhaa hizi ni kama vile viazi, mahindi pamoja na nyanya, ndizi na nyinginezo.

Hapa ni sokoni. Soko hili lina bidhaa tofauti tofauti. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa katika soko hili ,ni mazao yanayotoka kwenye shamba. Mazao haya ni kama vile mboga, pamoja na mingine. Kuna wamama ambao wameketi kwenye viti aidha.

Hapa ni sokoni. Katika soko hili, kuna baadhi ya mimea ambayo ndiyo vitu vinavyouzwa kama vile kuna matunda, kwa mfano ndizi, kuna nyanya, kuna mboga, kuna vitu tofauti kama vile pia viazi vitamu na vinginevyo.

Hapa ni kwenye soko. Soko hili linahusika katika uuzaji wa matunda. Matunda haya mara nyingi huwa ni yenye kusaidia mtu kurudisha damu yake na pia huwa muhimu sana Katika kueneza au kuendeleza afya ya mtu anayezitumia.

Hii ni sehemu katika soko. Sehemu hii ina vitu mbalimbali au bidhaa mbalimbali za urembo kama vile bangili, na pia kuna mishipi. Mara nyingi mishipi hii huwa imetengenezewa kwa kutumia ngozi na pia maridadi haya huwa ni yale ya kuundwa kupitia kwa mkono ya mtu husika.

Hili ni soko. Soko hili lina bidhaa tofauti na wanunuzi pamoja na wauzaji. Baadhi ya bidhaa hizi ni zile za shambani au faida za ukulima kama vile nafaka, matunda pamoja na nyinginezo.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinauzwa. Vitu hivi ni kama vile mimea. Mimea hii ni kama vile tangawizi, njugu pamoja na nyinginezo. Mara nyingi mimea hii huuzwa pale ambapo zinafikishwa sokoni zikitolewa kwenye shamba.

Hapa ni sokoni Kuna watu tofauti wanunuzi na wauzaji. Kuna wale waliosimama na wenye wameketi wote wanafanya biashara zao kwa njia tofauti tofauti na bidhaa husika ni za aina ainati.

Hapa ni katika soko. Soko hili lina bidhaa tofauti na pia wanunuzi pamoja na wauzaji. Baadhi ya vitu ambavyo vinauzwa hapa ni pamoja na mavazi kama vile jezi, long'i pamoja na nguo nyinginezo.

Hivi ni viatu ambavyo vina uwezo wa kumsafirisha mtu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Viatu hivi vina umaarufu katika vijana na mara nyingi huweza kutumika ili kujifurahisha ama pia katika mashindano.

Kuna ghorofa ya kifahari refu ambayo imejengwa kwenye sehemu moja. Ghorofa hii imezungurwa na ukuta uliotengenezwa kwa mawe na simiti. Mara nyingi ghorofa hizi huwa ni miliki ya watu ambao hupeana ghorofa hizo na kisha kupata kodi baada ya kila mwezi.

Hili ni jumba ambalo hupeanwa kwa wapangaji. Jumba hili mara nyingi huwa ni mlilki ya mtu. Kila mwezi jumba hili huleta faida kwa mtu huyu kwa kuwa wapangaji hulipa kodi.

Hii ni ghorofa, ghorofa hii mara nyingi hutumika na wapangaji, ambao huishi na kulipa kodi, baada ya kila mwezi. Anayemiliki ghorofa hii mara nyingi huitumia katika shughuli za kibiashara ambazo humletea mapato kila mwezi.

Kuna ghorofa ambayo ina urefu wa juu. Ghorofa hii huwa na manyumba tofauti katika sakafu tofauti. Mara nyingi ghorofa hii huwa ni ya kupeanwa kwa wapangaji. Ghorofa hii ni faida kwa yule ambaye anaimiliki.

Hii ni sehemu katika ghorofa. Ghorofa hili ni jumba ambalo huwa linapeanwa kwa upangaji wanaolipa kodi kila mwezi. Pia ghorofa hili linaweza likaundwa na kisha likauzwa likiwa nzima kwa mnunuzi ambaye itakuwa milki yake.

Hii ni sehemu ambayo ina majumba tofauti. Majumba haya yana malango pamoja na sehemu za kupakia magari. Sehemu hizi mara nyingi huwa ni zile zinazopeanwa kwa wapangaji au pia zinaweza zikauza na ikawa milki ya wengine.

Kuna jumba la kifahari ambalo ni la ghorofa. Jumba hili lina lango pamoja na mimea ambayo imepandwa ndani ya uwanja ulio na nyumba hii. Nyumba hizi mara nyingi huwa ni zile za kupeanwa kwa wapangaji wanaolipa kodi baada ya kila mwezi.

Kuna maghorofa ambaye yamejengwa katika sehemu tafauti. Maghorofa haya mara nyingi hutumika katika shughuli za kibiashara au pia hata na wapangaji ambao ulipa kodi kila mwezi. Maghorofa haya mara nyingi huwa ni faida kwa yule ambaye anayemiliki.

Kuna ghorofa ambayo imezungukwa na ukuta wa simiti. Ghorofa hii mara nyingi huwa inapeanwa kwa wapangaji wanaoishi na baadae kulipa kodi kila mwezi. Ghorofa hii pia inaweza ikauzwa na ikawa milki ya mtu mwingine ikiwa nzima.

Kuna ghorofa ambayo ina majumba mengi. Mbele ya ghorofa hii kuna magari ambayo yameegezwa. Mara nyingi ghorofa kama hizi hutumika katika shughuli za kibisshara ambapo huwa zinapeanwa kwa wapangaji wanaolipa kodi baada ya kila mwezi.

Kuna ghorofa ambayo imejengwa kando ya barabara. Ghorofa hili limezingirwa na ukuta. Kwenye ukuta huo kuna sehemu moja ambayo ina bango kuashiria kwamba wapangaji wanaweza kuingia na hata kuishi katika nyumba hizo.

Hii ni ghorofa. katika ghorofa hii kuna nyumba tofauti ambazo zimetengenezwa ambazo pia zina kiwango au nafasi tofautitofauti. Nyumba hizi mara nyingi huwa ni faida kwa yule anayemiliki ghorofa hiyo. Mara nyingi wapangaji huishi ndani wanapolipa kodi baada ya kila mwezi.

Kuna bango linaloonyesha kwamba jumba linaweza likapeanwa kwa wapangaji. Bango hilo liko nyuma ya nyaya za stima, ambazo zimeekezwa ili kuhakikisha ulinzi wa jumba husika.

Kuna ghorofa ambalo limejengwa kwa kupitia mbinu ya kisasa. Ghorofa hili huwa ni la kupeanwa kwa wapangaji ambao hulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi. Ghorofa hili pia linaweza likauzwa kwa mtu mwingine tofauti na yule ambaye alikijenga. Mara nyingi hizi huwa ni majumba za kibiashara.

Hili ni jumba ambalo limejengwa ili kupeana kwa wengine waishi. Wanaopewa kuishi ndani hulipa kodi, hasaa kila mwezi au kulingana na vile wamepanga. Jumba hili mara nyingi huwa ni faida kwa mwenye kujenga.

Hili ni jumba la kibiashara, jumba hili ni la aina ya ghorofa na lina majumba mengine ndani yake. Jumba hili mara nyingi huweza kutumika kwa wapangaji ambao hukodesha au huishi na kulipa kodi mwisho wa mwezi. Pia jumba hili linaweza kuuzwa na mwenyewe kwa watu wengine ambao wanainunua na ikawa milki yao.

Hapa ni katika uwanja. Kando na uwanja hili kuna majumba ambayo yamejengwa ili kupeanwa Kwa wapangaji ambao wanalipa kodi baada ya kila mwezi. Nyumba hizo zimezingirwa ili kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa wale wanaoishi ndani ya nyumba hizo.

Haya ni maghorofa ambayo yamejengwa katika uwanja moja. Maghorofa haya mara nyingi huwa ya kuuzwa kwa wapangaji ama pia ya kukodishwa. Mara nyingi wapangaji hulipa kodi kulingana na jumba kiasi chake, kiwango na vitu vinginevyo.

Kuna maghorofa mawili ambayo yanatumika na wapangaji kuishi. Maghorofa haya ni mojawapo ya biashara ambazo huwa na manufaa zaidi, hasa kwa wale ambao wanayamiliki. Maghorofa haya huwa ni ya wapangaji, na hao hulipa kodi baada ya kila mwezi.

Hizi ni nyumba ambazo zimejengwa kwa mathumuni ya faida na mapato ya kibiashara. Watu huishi ndani na hulipa kodi kila mwezi kulingana na vitu tofauti tofauti kama vile nafasi iliyoko ndani na kiwango cha nyumba hizo.

Kuna ghorofa ambalo limezingirwa na mabati. Ghorofa hili mara nyingi ni la kibiashara au jumba la kupeanwa kwa wapangaji. Wapangaji hawa hulipa kodi baada ya kila mwezi au kila mwaka kulingana na vile wanavyokubaliana na mwenye nyumba.

Hili ni jumba ambalo limejengwa ili kukodishwa au kupeana kwa wapangaji au pamoja hata na watalii. Jumba hili limejengwa na ni la ghorofa. Kando ya jumba hili kuna mabati pamoja na simiti, ambalo limeizunguka kuhakikisha kwamba jengo hili lina usalama.

Hili ni duka kuu. Duka hili ni aina ya QuickMart. Duka hili mara nyingi huwa na bidhaa tofauti kama vile bidhaa za kutumika nyumbani, shuleni, pamoja na nyinginezo ambazo huwa zimepangwa katika sehemu tofauti.

Hapa ni katika duka kuu sehemu hii ina bidhaa tofauti, baadhi ya bidhaa hizi ni biskuti ambazo zimewekwa kwenye sehemu tofauti tofauti pia kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii ina bidhaa tofauti ambazo zimepangwa kwenye sehemu maalum. Baadhi ya bidhaa hizi ni kama vile cerelac pamoja na vingine ambavyo vinatumika kwa shughuli tofauti tofauti. Pia kuna majani pamoja na unga.

Kuna vikombe ambavyo vimepangwa katika sehemu maalum. Vikombe hivi vinafanana kwa urefu ila rangi zao kidogo zinatofautiana. Mara nyingi vikombe hivi hutumika ili kunywa vinywaji kama vile chai pamoja na vitu vingine.

Hapa ni katika duka kuu kuna baadhi ya vitu ambazo vimepagwa kwenye sehemu tofauti tofauti katika sehemu hii kuna shashi ambazo pia ni za idadi pamoja na bei na hata kiwago tofauti

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii ina vinywaji ambavyo viko kwenye friji. Baadhi ya vinywaji hivi ni aina tofauti tofauti ya maziwa. Maziwa haya ni kama vile maziwa lala pamoja na mengine.

Hapa ni katika duka kuu. Sehemu hii mara nyingi huwa ni sehemu ya kulipia bidhaa. Kuna mashine tofauti kama vile kompyuta ambazo hutumika ili kuhakikisha kwamba malipo yanaenda jinsi inavyofaa. Mara nyingi kompyuta hizi hutumia stima na huwa zimeunganishwa.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii ina bidhaa tofauti tofauti. Baadhi ya bidhaa katika sehemu hii ni vyakula kama vile keki ambazo zimepakiwa kwenye vijikaratasi na vikapangwa katika sehemu tofauti tofauti.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii inahusika na bidhaa tofauti. Baadhi ya bidhaa hizi ni kama vile matunda pamoja na asali, mikate na keki. Katika sehemu hii pia kuna nafasi kubwa ambayo inaruhusu watu kutembea bila kugongana na bidhaa hizi.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu ambayo ina wanawake waliosimama wakiangalia upande mmoja ulio na bidhaa. Mwanamke mmoja kati ya hawa wawili ameishikilia troli ambayo ina bidhaa nyinginezo. Troli hurahisisha shughuli za ununuzi katika maduka kuu.

Hapa ni kwenye duka kuu. Duka kuu huwa na vifaa na bidhaa tofauti ambazo zimepangwa katika sehemu tofauti. Sehemu hii ina baiskeli, nguo za aina mbalimbali kama vile jezi na bidhaa nyinginezo. Mara nyingi baiskeli hizi huendeshwa na watoto.

Hapa ni kitengo kimoja katika duka kuu. Sehemu hii ina vitu tofauti kama vile viti pamoja na nguo ambazo zimepangwa kwa njia maalum. Duka kuu mara nyingi huwa na bidhaa watu huchukua wenyewe na kisha kuyalipia badae.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu sehemu hii ina bidhaa mbali mbali kama vile sabuni ambazo zimepangwa kwenye shelvu na vifaa tofauti mara nyingi bidhaa hizi huwa na bei zao ambazo zimeandikwa kwenye kijikaratasi ambapo mnunuzi huangalia na kuchukua kile ambacho kinachomfaidi na kukilipia badae.

Hapa ni katika sehemu moja ya duka kuu. Sehemu hii ina baadhi ya vifaa vya kielektroniki. Vifaa hivi ni kama vile mashine ambayo hutumika katika kufua. Mashine hizi hutumia stima na husafisha nguo kwa haraka.

Hili ni duka kuu la bidhaa zenye aina mbali mbali. Bidhaa hizi ni kama vile, mikate, mafuta, soda, maji, na bidhaa hizi zimepangwa kwenye foleni mbali mbali, ili kuhakikisha kua vinaonekana na vya kupendeza kwa macho ya wanunuaji.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii ina vinywaji tofauti tofauti kama vile maji na soda pamoja na vinywaji vingine. Soda hizi baadhi yao zimewekwa katika chupa za plastiki. Watu wengi wanapenda sana kukunywa vinywaji kama hii.

Hapa ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii ina bidhaa tofauti tofauti. Baadhi ya bidhaa hizi ni vinywaji ambavyo pia vina kiasi na bei tofauti. Baadhi ya vinywaji hivi ni pombe ambazo ni za aina na ladha tofauti.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Duka hili lina bidha tofauti na sehemu hii ina baadhi ya bidhaa kama vile maziwa. Maziwa haya yamepangwa katika sehemu maalum na maziwa haya ni ya bei na kiasi tofauti.

Hii ni sehemu moja katika duka kuu. Sehemu hii ina bidhaa tofauti kama vile mikate ambayo imepangwa kwenye foleni na misingi iliyowekwa. Pia kuna mayai ambayo imewekwa kwenye kitengo maalum. Mara nyingi maduka kuu huwa ni pahali ambapo watu huchukua bidhaa na kuyalipia baadaye.